Wanafunzi wamekaa darasani, wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akiwafundisha kwa kutumia kompyuta mpakato aliyoishikilia mkononi. Elimu ya watu wazima hutolewa kwa wale waliokosa elimu kupitia mfumo rasmi.

Wanafunzi wanakaa darasani wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akiwafundisha. Darasa ni kubwa lina mwanga wa kutosha, madawati pamoja na viti. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu ambapo inajenga misingi ya masomo yao ya baadaye.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa anaandika ubaoni kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu, ambako inajenga misingi kwa masomo yao ya baadaye.

Shule yenye madarasa yaliyojengwa kwa mpangilio na kupakwa rangi nzuri, elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika, na kuhesabu ambapo inajenga misingi kwa masomo yao ya baadaye.

Faili zinazotumika kwa ajili ya kutunza nyaraka za wanafunzi shuleni, zimewekwa juu ya kabati la chuma ndani ya ofisi, elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu ambapo inajenga misingi kwa masomo yao ya badae.

Mwalimu amekaa ofisini anamfundisha mwanafunzi mezani kuna vitabu pamoja na faili za kuifadhia nyaraka za wanafunzi, elimu ya sekondari imejengwa kwenye misingi ya maarifa na ujuzi uliopatikana katika elimu ya msingi inayomuandaa mwanafunzi kwa masomo ya ngazi nyingine.

Madarasa yamejengwa kwa mpangilio na yamepakwa rangi nzuri, eneo la shule limepandwa miti na kumetengenezwa madawati ya nje kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kujisomea, elimu ya sekondari imejengwa kwenye misingi ya maarifa na ujuzi uliopatikana katika elimu ya msingi, inayomwandaa mwanafunzi kwa ajili ya masomo ya ngazi nyingine.

Wanafunzi wa chuo wapo katika chumba chao wanachokitumia kwa ajili ya malazi. Kipo kitanda pamoja na kabati la wazi ambapo nguo zimeingizwa kwenye henga. Chuo kikuu na vyuo zote ni taasisi zinazotumika kutoa elimu lakini zinatofautiana kwa vigezo vya kuomba kujiunga.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo darasa wanamsikiliza mkufunzi aliye simama mbele akiwafundisha. Chuo kikuu na vyuo zote ni taasisi zinazotoa elimu, lakini zinatofautiana kwa vigezo vyakujiunga.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamehitimu masomo yao, wamevaa majoho na wanarusha kofia zao juu. Chuo kikuu na vyuo zote ni taasisi zinazotoa elimu lakini zinatofautiana kwa vigezo vya kuomba na kujiunga.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa darasani wanajifunza, kila mmoja anacho kiti pamoja na dawati. Eneo ni kubwa na lina mwanga wa kutosha. Chuo kikuu na vyuo zote ni taasisi zinazotoa elimu lakini zinatofautiana kwa vigezo vya kuomba na kujiunga.

Wanafunzi wawili wa chuo wapo darasani wanajifunza kwa kupitia kompyuta, chuo kikuu na vyuo zote ni taasisi zinazotoa elimu lakini zinatofautiana kwa vigezo vya kuomba kujiunga.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa darasani, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele akiwafundisha. Darasa lina mwanga wa kutosha. Chuo kikuu na vyuo vyote ni taasisi zinazotoa elimu, lakini zinatofautiana kwa vigezo vya kuomba kujiunga.

Wanafunzi wapo darasani wanajifunza kutengeneza samani. Mafunzo na elimu ya ufundi ni elimu ya vitendo inayozingatia katika kupata ujuzi, maarifa na mitazamo inayohitajika kwa ajili ya kazi husika, kwenye utaalamu mbalimbali katika sekta za kiuchumi na kijamii.